Umati wa watu unangoja huduma katika ofisi ya umma. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi anasimama akizungumza. Mama mmoja ameketi kwenye kiti akiwa na mtoto wake. Kwernye ukuta kuna bango lenye habari kuhusu vyeti.

Staki nyingi za vitambulisho vya kitaifa zimetandazwa mezani. Kila staki imefungwa na mpira. Hizi ni mali ya raia wa Kenya. Kadi hizi zinaweza kuwa zimetayarishwa kwa ajili ya kupewa wenyewe.

Mwanaume aliyevaa suti anazungumza na kikundi cha watu. Anawaeleza kuhusu huduma za serikali. Watazamaji walivaa mashati mekundu. Hii ni Huduma Center ambapo raia hupata vyeti vya kuzaliwa na vifo.

Viongozi wawili wa kisiasa wamesimama mbele ya umati mkubwa , mmoja alivaa suti akishika mwingine, yule wapili amevaa shati ya mashungwa na kofia , anapunga mkono wake kwa uma , makundi ya watu wanafurahia mkutano.

Jumba hili ni la huduma center. Wafanyakazi wako kwenye vituo tofauti vya kompyuta wakihudumia wateja. Watu wengine wanangojea zamu zao kwenye viti. Hili ni eneo la kisasa linalotoa huduma mbalimbali za serikali.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wanashiriki katika mchezo timu moja imejaa jezi za njano na nyingine ina jezi za kijani, mashabiki wengi wamejaza viti vya uwanja wakishangilia.

Mwanasiasa mashuhuri amevalia suti ya bluu na tai nyekundu, ameketi mbele ya kamera akiangalia mbele kwa umakini, nyuma yake kuna ubao mweupe, wanaume wengine kadha wamesimama upande wa kushoto wa sura, wengine wakiwa wamevaa suti wakimwangalia mwanasiasa huyo.

Mwanamume amevaa kofia nyekundu na barakoa ya buluu, anazungumza na mwanamke aliyeketi nyuma ya kaunta. Mwanamke huyo amevalia barakoa nyeusi, na anafanya kazi kwenye kompyuta. Jedwali lina ishara yenye maandishi, na stendi ndogo yenye alama ya Februari.

Mwanamke aliyevaa sare ya rangi ya kijivu na shati jekundu amesimama mbele ya kaunta iliyojaa safu za pesa zilizo pangwa vizuri kwenye trai za buluu. Anatabasamu na kuangalia mbele. Nyuma yake na upande wa kushoto wafanyikazi wengine wawili wameketi wakifanya kazi kwenye kompyuta.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike, wamekusanyika kwenye benchi la uwanja, baadhi wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Wote wamevaa jezi za bluu na nyeupe zenye nembo ya KPA. Baadhi ya wachezaji wanapiga makofi huku wengine wakionekana wakishangilia au kutoa maelekezo.

Vitendo vinafanyika mahali penye watu wengi nje. Mwanaume mwenye shati jeupe na mikono mirefu miekundu, anamuongoza mwanaume mwenye shati la miraba na koti la bluu, kutia saini karatasi zilizowekwa juu ya meza ndogo. Wanaume wote wawili wamevaa barakoa, kundi la watu linawazunguka.

Watu kadhaa wamejikusanya karibu na meza ya mbao wakijaza fomu. Wengine wanashikilia hati wakiangalia kwa makini. Hali hii inaonyesha shughuli ya kusajili au kukusanya habari. Chombo cha ki kuu cha karatasi kimewekwa mezani.

Mwanamke aliyevaa joho jeusi na skafu nyekundu amesimama mbele ya jukwaa lenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Anaonekana akihutubia huku akiwa ameshika kitabu. Upande wake wa kushoto, mwanaume aliyevalia suti nyeusi amesimama karibu na mikrofoni akisikiliza. Upande wake wa kulia mwanamke mwingine aliyevaa joho kama lake na barakoa ya bluu pia amesimama.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanakimbia uwanjani. Mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine nyekundu. Wote wakifuata mpira uliopo karibu na miguu yao. Uwanja una nyasi ya kijani kibichi. Mabango yenye maandishi yanaonekana pembeni mwa uwanja.

Ndani ya kituo cha huduma watu kadhaa wamesimama na kuketi. Wakisubiri kuhudumiwa. Kaunta za huduma tofauti kama vile KRA huduma na cheti cha kuzaliwa zinaonekana. Wafanyakazi wako kazini. Wakihudumia wananchi kwa bidii.

Wataalamu kadhaa wamekusanyika katika ofisi ya Huduma ya Posta. Wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Mzungumzaji amevaa suti nyepesi na anashika karatasi. Watazamaji wameketi kwenye viti, baadhi yao wakiwa wamevalia sare nyeusi na nyekundu. Wengine wakiwa na sare za kijeshi.

Wanaume kadhaa wamekusanyika mbele ya jukwaa lenye nembo ya ODM. Mzungumzaji mkuu akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu amesimama nyuma ya jukwaa akionekana akihutubia umma au vyombo vya habari. Wanaume wengine wamesimama karibu naye wakisikiliza kwa makini.

Viongozi watano wa serikali wamesimama jukwaani, mbele ya bendera za kitaifa. Miongoni mwao, jaji mkuu Martha Koome, na Rais William Ruto, wanaonekana wakiongoza. Hali hii inaonyesha tukio rasmi. Pengine uzinduzi au sherehe muhimu wa kitaifa.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wako uwanjani. Wakishindana wakati wa mchezo. Mchezaji mrefu aliyevaa jezi nyeusi yenye neno Kenya, na nambari 14 ameshika mpira wa kikapu mikononi mwake na anaonekana mbele kwa umakini . Mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani na nambari 42 ameinama chini.

Watu kadhaa wamekusanyika chini ya hema kubwa, wakionekana kushiriki katika shughuli fulani ya umma. Mwanaume mmoja ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta ndogo, huku mwingine akisimama karibu naye akishikilia nyaraka. Nyuma yao kuna foleni ya watu, wakisubiri. Kompyuta nyingine inaonekana kwenye dawati, ikionyesha fomu ya kujaza.

Hati mbili za kusafiri zimewekwa kwenye sehemu nyeupe zikionyesha nembo za taifa. Moja ina rangi ya bluu iliyokolea nyingine bluu angavu. Kando yake kikapu chenye rangi za bendera ya Kenya kimejaa kalamu na penseli. Sehemu ya sanamu ya punda milia inaonekana pembeni.

Watu hawa wanaonekana kuwa wanasiasa mbele la jengo lao la mikutano. Wanasherehekea chama chao, kiko katika mwaka wao wa kumi na tano. Wako na vinywaji mbalimbali pamoja na keki na wamevalia nguo za bluu ishara ya kuwa wako pamoja.

Kundi kubwa la mashabiki wamekusanyika kwenye jukwaa la wazi, wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, nyekundu nyeusi na kijani. Baadhi yao wamebeba bendera ndogo za Kenya. Mtu mmoja anaonekana akipiga tarumbeta ya rangi ya kijani, huku wengi wakiinua mikono juu kuashiria ushindi au msisimko.

Kundi la watu wakiwemo majaji na viongozi wengine wamesimama kwa safu mbele ya jengo kubwa. Baadhi wamevaa majoho rasmi ya mahakama yenye rangi angavu kama vile nyekundu, buluu na kijani. Wengine wamevaa suti maridadi na wanawake wachache wamevaa mavazi rasmi ya kike.

Watu wengi wamekusanyika kwenye jukwaa la wazi. Likionekana kama uwanja au ukumbi wa matukio. Wanaume watatu wameketi mbele, wakitabasamu na kuangalia kuelekea mbele. Mmoja wao amevaa shati la manjano, mwingine shati jekundu, na wa tatu shati la buluu. Wote watatu wamevaa suruali ndefu.

Wachezaji wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi fupi, wakiwa katika mazoezi au maandalizi ya mchezo, wengi wao wamevaa jezi za buluu na nyeupe, huku wengine wakiwa na kilemba cha rangi ya kijani kibichi au pinki, mchezaji mmoja amevaa jezi ya pinki na kaptula nyeusi, wote wanaonekana wakiwa katika mwendo, baadhi wakitabasamu.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanaruka juu karibu na wavu wakijitahidi kufikia mpira. Mchezaji mmoja mwenye jezi namba kumi na tano anajaribu kuzuia mashambulizi ya wachezaji wawili wenye namba sita na mbili. Mashabiki wanaonekana nyuma.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti kirefu akitazama upande wa kushoto wa sura, amevalia shati jeupe na suruali ya waridi pamoja na viatu vya bluu, mbele yake kuna dawati la mbao lenye kompyuta. Wanaume wawili wamesimama nyuma ya dawati wakiangalia chini kwenye kompyuta.

Mashabiki kadhaa wamejikusanya kwenye uwanja mkubwa, wakishangilia kutoka kwenye viti vilivyojaa. Watu wawili wa kiume wamesimama mbele. Mmoja ana sura ya kupendeza, amevaa shati nyeusi huku mwingine akiwa na kofia ya kipekee yenye rangi nyingi na shati la rangi ya pinki iliokolea, akionyesha ishara kwa mkono wake.

Msichana mwenye nywele ndefu anajifunika bendera ya Kenya akiwa ameshikilia feni . Anatabasamu kwa furaha akishangilia kwenye umati wa watu wengine. Hali ya furaha na uzalendo inajitokeza wazi labda kwenye mchezo au tamasha.

Safari za Joshua zinaonekana zimepangwa kwa urahisi akitumia hati yake ya Kenya iliyoketi wazi. Vitambulisho vimeandikwa kwa lugha tatu; Kingereza, Kiswahili na Kifaransa. Ukurasa wa hati unaonyesha nembo ya serikali na taarifa za kibinafsi ikiwemo picha yake, jina na utaifa.

Wanawake wanne wamesimama pamoja wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye nembo za kijani. Baadhi yao wamevalia sare za kijani kibichi na nyeupe, huku mmoja akiwa ameshika simu. Wanaonekana wakizungumza. Mandhari ya nyuma inaonyesha gari kubwa jeupe na sehemu ya gari jekundu.

Watu kadhaa wamekusanyika katika ukumbi mpana, wakisikiliza mwanamume mmoja aliyesimama mbele yao. Mzungumzaji huyo amevalia suti ya rangi nyepesi. Wasikilizaji wengine wameketi kwenye viti vya chuma vilivyopangwa safu. Huku baadhi yao wakiwa wamevalia skafu nyekundu. Nyuma yao kuna kaunta na vifaa vinavyoashiria eneo la huduma au ofisi.